Mimea imependwa kwa kutumia shamba ndogo. Mimea zingine zimeekwa kwenye masanduku ili kutumia room kidogo sana, lingine kwenye mipaipu.

Kilimo cha hydroponic ambacho ni mfumo wa kulima bila kutumia udongo, mimea hupandwa kwa kutumia maji enye virutubisho muhimu, vipengele vinavyoweza kuonekana ni kama mimea kama vile spinachi, hoho au mboga wa majani imepandwa katika mabomba meupe ya plastiki.

Aina ya kilimo ambapo mimea hukuzwa bila kutumia udongo mbalimbali kwa kutumia maji yenye virutubisho maalum. Tunaona mimea kama vile spinach au mboga mengine zinazoonekana zikipandwa kwenye mabomba meupe ya plastiki yaliyo na mashimo yaliyopangwa kwa mstari.

Mfumo wa umwangiliaji, njia ya sasa au jadi iliotumika kupalilia mimea kwa maji hasa wakati wa ukame au wenye maeneo yenye upungufu wa mvua. Mfumo huu huruhusu wakulima kuwangilia mimea kwa mpangilio maalum.

Nyumba ya kisasa ya kilimo ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa mimea ndani ya geen house . Kuna mifumo ya matope inayopeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi wa mimea, yakiwa yamepangwa katika mistari ya mimea yenye mashimo madogo yanayotoa maji kidogo kidogo.